Transfoma ya kusafirishia umeme katika sehemu mbalimbali, ikiwa inaonekana katika ubora na eneo ambalo ni ngumu kufikika, ambalo linaweza kusababisha hatari kwa jamii au kwa watu wanaozunguka katika eneo hilo. Inaashiria huduma bora ya umeme katika eneo hilo.

Bomba linalosafirisha maji likiwa limekarabatiwa vizuri kuepusha uharibifu ambao unaweza kutokana na wanajamii au nyenzo yeyote hatarishi, katika eneo hilo kumezungushwa uzio mzuri uliozungukwa na miti katika mandhari inayovutia.